Mkari huyu amefungua mkebe ili apime maziwa ya unga ya watoto wachanga inayojulikana kwa umaarufu kama nan . Mezani kuna sindano iliyofunguliwa tayari kutumiwa. Kuna kiti cheusi na meza nyingine nyuma yake iliyo nyeupe.

Hapa ni ndani ya chumba cha hospitalini. Kijana mdogo anaonekana amesimama, akiwa ameieweka uso wake kwenye kifaa. Daktari naye amekaa chini kwenye kiti cheusi akiwa amevalia koti lake jeupe. Anatizama kwenye mashine ili kubaini shida ya mgonjwa huyu.

Kundi la wahudumu wa afya linaonekana wakiwa katika chumba maalum cha matibabu. Wamevaa mavazi ya kujikinga ikiwa ni pamoja na barakoa na kofia za upasuaji. Kitanda cha wagonjwa kiko katikati, kikionekana kuwa tayari kwa matumizi. Wengine wamesimama kwa makini kana kwamba wanapokea maelezo muhimu.

Hii ni zahanati inayoweza kusafiri kote kupeleka matibabu. Mradi huu unahakikisha ya kwamba watoto na kina mama wamelindwa kutokana na magonjwa mbali mbali ilipasiwe na vifo kamwe, ndio maana inaitwa zaidi ya sufuri.

Hiki ni kituo cha afya. Kimetengenezwa kwa kutumia makontena. Askari wawili wanaonekana wakielekea upande huo. Juhudi hii inanuia kusongesha matibabu karibu na wananchi wa mbali.

Haya ni makundi ya watu wamekusanyika katika eneo moja wakiwa wameketi kwenye viti wakizungumza, mada yao inaweza kuhusiana na mradi wa afya, kama linavyonekana kwenye bango lililokaribu. Baadhi ya washiriki wamevalia vesti zinazoashiria ushiriki wao katika shugli hio.

Gari maalum limegeuzwa kuwa kituo cha matibabu, chenye uwezo wa kuhudumia jamii. Wahudumu wa afya wanatoa huduma vijijini ambako hakuna vituo vya kawaida. Mpango huu unalenga kuwafikia watu walioko maeneo ya mbali. Wagonjwa hupata tiba, chanjo na ushauri bila kusafiri umbali mrefu.

Daktari wa meno anaonyesha muundo wa jino kwa kutumia kielezo cha plastiki. Anaelezea sehemu mbalimbali ili kusaidia mgonjwa kuelewa tatizo linalomsumbua. Elimu hii husaidia watu kufanya maamuzi sahihi kuhusu matibabu, kufahamu afya ya kinywa, kuongeza kinga dhidi ya maradhi ya fizi na kuoza.

Majengo yameporomoka na kusababisha uharibifu mkubwa wa miundo mbinu. Vifusi vimesambaa barabarani ikiwemo samani, vifaa vya nyumbani vilivyovunjika. Gari jeupe limekwama upande wa kushoto huko lingine jeusi likiwa limefunikwa na mabaki. Tukio hili linaashiria janga kubwa ambalo huenda limesababishwa na tetemeko la ardhi.

Jumba hili ni mahame, mazingira yake ni machafu na yasiyopangwa vizuri. Kuta zake ni hafifu, paa lake limejaa theluji na lango lake limeng'oka. Kuna mashine na vyombo vya kazi zilizotapakaa humu nje pamoja na masunduku ya mbao.

Maji yaliyomo ndani ya chumba yamepata msukumo ambao umesababisha mlipuko mdogo na matone kuruka angani. Mwangaza umetumika kuonyesha hali hii nzuri.

Hiki ni kifaa cha maabara kinachotumika kuchambua sampuli kama damu au mkojo. Hupima viwango vya vipimo mbalimbali kwa kutumia viowevu maalum. Hutumia vichanganyio vya kemikali kufanikisha uchunguzi. Madumu yaliyo chini ya meza, huhifadhi viowevu vinavyohitajika wakati wa utendaji.

Vifaa vya kitabibu vimepangwa kwa utaratibu tayari Kwa matumizi katika huduma ya Afya ya uzazi. Seti ya Kwanza hutumika kusaidia katika mchakato kwa kujifungua salama. Ya pili husaidia kwa utaratibu wa C na D, ambapo hufanywa Kwa madhumuni ya uchunguzi au tiba ya matatizo ya uzazi. Matumizi sahihi ya vifaa hivi huokoa maisha na kuboresha ustawi wa wagonjwa.

Vyombo hivi vimepangwa juu ya meza. Kuna trei za chuma, makasi na koleo. vifaa hivi hutumika hospitani wakati wa upasuaji.

Huyu ni mhudumu wa hospitali, anaonekana kurekebisha kifaa ambacho hutumika kuangalia meno. Inavyoonekana, ni pamoja na kiti cha mgonjwa na skrini ya kompyuta.

Katika chumba cha daktari kuna mtu ameinama na kuishika feni ndogo ya umeme ambayo imeelekezwa juu. Haijaunganishwa kwenye umeme kwani waya yake iko chini. Pembeni kuna meza ya mbao na mitungi ya plastiki ya maji.

Daktari akiwa amevalia glovu anamchunguza mgonjwa mchanga ambaye amelala kwenye kitambaa chenye rangi akishikiliwa na mtu mwingine. Mtaalamu wa afya anatumia kifaa cha kupima ili aweze kubaini mtoto huyu anaendelea vipi. Zoezi hili ni la matibabu au uchunguzi wa kawaida.

Mhudumu wa afya amevalia mavazi ya kujikinga. Anampima mtoto kwa kutumia usufi mdomoni. Sampuli inachukuliwa ilikubaini iwepo wa virusi kama vile Covid-19 . Kijana amevaa sare ya shule na barakoa chini ya kidevu. Mazingira haya ni ya kiafya kama vile hospitalini. Zoezi hili ni muhimu katika kudhibiti kuenea kwa magonjwa.

Wafanyakazi wa afya wanatoa chanjo ya polio kwa watoto wadogo. Wananchi wengi wamekusanyika kushuhudia zoezi hili. Chanjo hiyo inalenga kuzuia ugonjwa hatari wa kupooza. Serikali na mashirika ya afya yanaendesha kampeni hii kuhakikisha usalama wa afya ya umma.

Hawa ni watoto wadogo ambao wanazingatia mawaidha ya kujikinga kutokana na maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Wamevalia barakoa na wananawa mikono yao katika kituo cha maji.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa ambaye amelala kitanda maalum cha matibabu. Vifaa mbalimbali vya kazi viko mezani tayari kutumiwa. Rangi ya ukuta na dirisha zinaonyesha kuwa shughuli hii inafanyika ndani ya zahanati. Mtaalamu ameva mavazi ya kujikinga kama vile glavu, barakoa na kinga ya uso kwa ajili ya usalama wake.

Mwanamume huyu inaonekana ya kwamba ameumia mkono wake wa kulia. Ana vidonda mwisho wa vidole vyake. Anaonekana kwamba ni mpiga dondi maanake kifaa kile kinavaliwa kwenye mkono wakati wa vita amekishikilia hapa kando.

Vyuma hivi vyeusi vyenye ukubwa tofauti, vina maskio ya kushikilia. Vinatumika katika kukaza misuli, kuna kidogo chenye kilo nne, kumi na sita, ishirini na kuendelea.

Huyu ni mwanariadha katika kitengo cha uendeshaji wa baiskeli. Amevalia kinga za magoti, mkono na kichwa. Amefika pahali penye mawe, mteremko, majani, miti na nyasi mingi. Ameketi chini angalau apumzike akiwa amelilaza baiskeli lake kando.

Hapa mimea mingi imekuwa kwa wingi na kufanya eneo liwe na majani mengi. Baadhi ya maua madogo meupe yanaonekana yakichanuka katikati ya majani. Eneo hili linaonekana kuwa na ukame kidogo, labda kutokana na hali ya hewa. Rangi ya kijani kibichi inatawala, ikiashiria uhai wa asili.

Huu ni mkwaju, matunda yake hutumika kutegenezea sharubati tamu. Na chakula cha kuongeza ladha. Magome na majani yake hutumika katika tiba asilia. Pia husaidia kuboresha rutuba ya mchanga kutokana na majani yanayoanguka.

Huu ni mti mdogo kwa kimo lakini una matawi mengi madogo madogo yanayo umuhimu wa kutibu ugonjwa wa tumbo na uvimbe yakichemshwa. Miale ya jua inaonekana ikipita juu na katikati ya matawi haya.